Kijani kibichi kunakua katika mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe. Maji yenye virutubisho hupitia kutoka ndoo nyeusi yenye kifuniko cha njano.

Bustani kubwa ya haidroponiki imeandaliwa kwa utaratibu chini ya muundo wa chuma, miche mingi ya saladi ya kijani na nyekundu imepandwa kwenye mirija.

Zao la strawberry limepandwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki ambapo mimea yanakuwa kwenye maji yaliyobeba virutubisho. Majani yake yanaonekana kijani kibichi.

Ruwaza kubwa ya kilimo cha hydroponic inaonesha mboga za majani zikikuwa kwenye mabomba meupe. Mfumo huu wa kilimo usiohitaji udongo unasaidia uzalishaji wa mazao mengi katika nafasi ndogo.

Mimea imekuzwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic huku miche michanga ya mboga ikiwa imepandwa kwenye miundo wima. Kila mmea unakua ndani ya kikombe kidogo kikionyesha mbinu mpya ya kilimo kisichotumia udongo.

Mimea michache ya kijani kibichi inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ukuta wa mbao. Bustani hii wima inatoa suluhisho na kiubunifu na kulima mboga katika nafasi ndogo.

Shamba la hydroponiki ina mimea mingi ya saladi iliyopandwa kwa mabomba meupe. Muundo wa paa lenye nguzo unaonekana juu labda kama kivuli au uchafu.

Ruwaza ya haidroponiki inaonyesha saladi mpya, kijani kibichi ikikuwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa. Mfumo huu wa tabaka nyingi huwezesha kilimo bora cha mazao bila udongo.

Huu mfumo wa kilimo cha hydroponics umeudwa kwa mabomba meupe yenye matundu. Mimea midogo inakuwa ndani ya kila shimo ikipata virutubisho bila udongo.

Mboga za majani zinakuwa vizuri kwenye kilimo cha hydroponiki, mfumo huu unaonyesha mbinu bunifu ya kilimo hata katika maeneo yenye ukame na usaidia kupunguza matumizi ya maji.

Samaki wa dhahabu wanaoogelea kwenye tangi ya maji yenye mfumo wa pampu. Juu yake kuna bustani ndogo iliyopandwa mimea mbalimbali ikiashiria kilimo cha aquaponics .

Shamba dogo la bustani lina mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye sanduku la mbao. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukitoa maji kwa mimea.

Bustani ndogo imepangwa vizuri ikiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo, bustani hii inatumia mbinu za kisasa za kilimo ikionyesha ubunifu katika matumizi ya nafasi.

Kilimo cha haidroponiki kinaonyesha mimea ya saladi ikikua kwenye mabomba meupe. Mfumo huu wa kisasa unaruhusu uzalishaji wa mazao bila kutumia udongo.

Mimea ya saladi inalimwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki, ambapo mimea inakuwa kwenye mabomba meupe. Mistari mirefu ya mimea yenye afya na kijani kibichi imefagiliwa vizuri.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics upo nje ambapo kila mche umepandwa kwenye mrija wa PVC. Maji na virutubisho huenda ndani ya mirija hiyo.

Mimea ya mboga inalimwa ndani ya chafu kubwa ikiwa imepangiliwa katika mistari mirefu. Mboga inaonekana yenye afya na inayostawi vizuri.

Chumba kirefu kinaonekana kuwa shamba la nguruwe, kikiwa na nguruwe wengi waliomo kwenye vizimba. Njia nyembamba inatenganisha vizimba pande zote mbili. Nguruwe wamejaa.

Mashamba ya kisasa ya bustani yamejengwa kwenye mazingira ya milima. Miundo hii ya plastiki inatumika kukuza mazao.

Uyoga mweupe mwingi unastawi kwenye mchanga wenye unyevunyevu. Uyoga huu unakua kwa wingi na umeenea sehemu kubwa, ukiwa tayari kuvunwa kwa matumizi mbalimbali.

Shamba kubwa la kisasa la bustani lina mimea mingi ya kijani kibichi. Mazao yamepandwa kwa mpangilio mzuri chini ya paa la kioo. Mkulima anaonekana akifanya kazi shambani.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi, limepandwa huku milima na majengo machache yakionekana kwa mbali. Mazingira haya yanaonyesha uzalishaji ya mazao ya chakula.

Mkulima anafanya kazi ndni ya chafu kubwa, akiunza mimea mingi ya kijani kibichi, mazingira haya yaliyolindwa huruhusu kilimo bora na endelevu.

Kuku weupe wengi wanakaa kwenye banda kubwa la kuku wakinywa maji kutoka kwa vyombo maalum. Wako taarifa kwa ajili wa usindikaji wa wanyama.

Kilima cha kahawa iliyovunwa ina rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, njano na kijani. Watu kadhaa wako nyuma wakifanya kazi labda wakichagua au kuandaa kahawa.

Mlima una shamba kubwa la chai. Wanawake wawili wanachuma majani ya chai kwa bidii mmoja wao akiwa amebeba kilichojaa.

Shamba kubwa la mananasi linaenea mbele likionyesha mimea mingi yenye matunda. Matunda machanga bado yamekomaa yakiwa kwenye mashina yao, yakiashiria uvunaji unaokaribia.

Uyoga wa oyster , unakuwa kwenye mifuko mirefu, ikionyesha kilimo cha uyoga. Uyoga huu una rangi nyeusi na unakuwa katika makundi. Mifuko imepangwa wima, kuashiria mazingira maalum ya kukua.

Mimea michanga inakuzwa vizuri shambani, ikiwa imepandwa kwa mpangilio. Mfumo wa umwagiliaji unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba lenye mistari ya mimea midogo linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Wafanyikazi wachache wanajitahidi bustanini wakihakikisha ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba kubwa lina mistari ya mimea midogo ikiwa inanyweshwa maji na vinyunyizio. Maji yanaruka juu na kutua kwenye mimea. Miti inaonekana kwa umbali.

Mkulima amepanda mazao kwenye mistari iliyopangwa vizuri akitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha ukiokoa maji na kuongeza mavuno.

Shamba lina nyasi kavu na ardhi yenye vumbi. Maji yanaruka kutoka kwenye chemichemi iliyokatika yakinyunyizia maji juu.

Bomba nyeusi za umwagiliaji zimelazwa kwenye udongo zikiwa na valvi za samawati zinazodhibiti mtiririko wa maji. Mimea ya kijani kibichi inaonekana ikikuwa nyuma.

Mkulima anatengeneza mfumo wa umwagiliaji shambani. Mabomba meusi yameunganishwa yakielekea kwenye mimea. Udongo umekauka kiasi ishara ya haja ya maji.

Ua limepandwa kwa usawa likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unasaidia mimea kukua vizuri kwa kuipatia maji ya kutosha.

Shamba lina mimea iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana ukiwa na mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini.

Miche ya mimea inakua vizuri, ikipata maji kutoka kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, kuonyesha mfumo huu unavyosaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi.

Maeneo ya kilimo yanaonyesha mimea michanga ikikua kwenye udongo mweusi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukitoa maji ya kutosha kwa mazao.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea michanga linamwagiliwa maji kupitia mifereji. Maji yanatiririka polepole kati ya mistari ya mimea yakihakikisha ukuaji mzuri wa mazao.

Shamba lililoandaliwa limemwagiliwa maji kwa kutumia pampu na mifereji huku maji yakitiririka kwenye mistari iliyoandaliwa vizuri. Udongo wenye rangi ya kahawia unaonekana wazi.

Shamba kubwa yenye mimea mirefu inaonekana. Mimea hiyo imepangwa vizuri katika mistari na mfumo wa unyunyuziaji wa maji. Miti michache imesambaa mashambani na maeneo yaliyo mbali yanayoonekana.

Mabomba yamewekwa kwenye ardhi nyekundu yakisambaza maji kwa kilimo cha kisasa. Mfumo wa umwagiliaji unatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Utepe wa matone ya umwagiliaji umewekwa kwenye udongo ukiwa umezunguka mimea midogo. Hii inaashiria mfumo bora wa kilimo na matumizi sahihi ya maji.